Ni rais wa jamhuri ya Kenya akiwa ako karibu na jaji mkuu, Martha Koome. Inaeza fanyika hapa ni serikali shughuli yao.

Wanariadha wengi wamekutana hapa wakiwa na mashabiki wao. Ili kufanya nini? kuburudisha watu. Mwenye kukipata nambari ya kwanza ama kutokezea daraja la kwanza pia kutunzwa zawadi fulani. Na kila mmoja hapa akiwa na shabiki yake ili kujisaidia.

Ni katika hali ya huduma, mteja anakuja hapa, anajisaidia na hali yake wamekaa hapo kila mmoja anahudumiwa, wengine wakiwa na mavazi yao ya rasmi ya kazi.

Rais mkuu wa Kenya au rais wa tano wa jamhuri ya kenya akipatiwa shahada ya kufuzu katika urais huo, akiwa na jaji mkuu wa Kenya. Hapa anapatiwa apige saini kwa sababu amefuzu katika.

Ni mashabiki sugu ya timu ya Tusker wakiwa wanashangililia wachezaji wao kwenye gwaride. Wako katika sector ya mahala pa kucheza uwanja, wanashabikia watu wao.

Ni katika sector ya serikali ambaye wafanyikazi na ata wale ambao wanahitaji kusaidiwa wamevaa barakoa wote, mmoja anaandika kitu mwingine anafanyiwa kuchukuliwa mkono.

Mwananchi anafika mbele ya huduma ya watu, anataka kuhudumiwa jinsi yoyote vile, kama mfano anatuma barua nje mahali ama anataka kupata kitambulisho. Anafika kwenye hapa huduma hili ili kujisaidia.

Mashambiki wanaonyeshwa hapa wakiwa na tarubeta ya kupiga kelele na kushangilia watu wao wakiwa katika uwanja. Wachezaji pia wanaagaliwa na pia wanapigiwa kupewa motisha.

Bado ni katika hali ya mtu kushabikia mwenzake. Washabiki wamekuatana hapa ili kushangilia shangwe watu ambao wanawataka.

Ni katika kuhudumiwa wananchi. Wananchi kama watatu wannne wako hapo mbele ya mfanyikazi wakijulishwa kila mmoja anataka kufanya nini ama anataka kusaidiwa aje katika sekta hili. Sekta hili inabeba kazi mingi. Hapo mhudumu akifika hapo anahudumiwa venye anataka.

Wananchi wamepanga foleni, mfanyikazi ako hapo anawahudumia mmoja baada ya mwingine. Hapo wanapatiwa hata kalamu ili wandike kitu. Wanarahisishiwa kazi yao.

Ni shughuli za wanariadha wachezaji wa mpira wakiwa wanacheza. Wengine hapa wakiwa ni hawa ndiyo mashabiki wao wasugu. Wengine wamevaa kofia hapo ikiwa imeandikwa kitu ya Gor Mahia wengine wameandika KDF ikiwa imeandikwa.

Hapa inaonekana kuwa mashabiki na wachezaji wakiwa na furaha sababu ya kwamba wamefuzu na kupata kikombe hicho wametuzwa wakiwa wamecheza na wakafuzu.

Wakaazi wamefika hapa kwenye huduma ili kusaidiwa kila mtu ana shida zake. Unaona mwingine hataki kusafiri anataka kuomba visa, mwingine anataka pasipoti. Wakaazi wamevaa na wale wamekaa hapa wamevaa barakoa ili kujikinga.

Inaonyesha kwamba wanariadha ama wachezaji mpira wameshinda katika mechi yao, wako hali ya kusherehekea sasa na kukuza jina yao. Inaonekana wamefurahia sana wakipiga kelele mbele ya ambao washangiliaji wao.

Katika Huduma Centre hii wafanya kazi wa hapa wako tayari kufanya kazi na kufungua kazi kwa asubuhi na mapema. Wako tayari kupokea yoyete ambaye anataka usaidizi. Mtu akifika hapa anakidhiwa haja zake zote amabazo anahitaji.

Mtu anapotaka kazi kama huyu madam huyu, anaitwa Helene Rafaela ameweza kufika mbele ya majaji wakuu ili kupigwa maswali, hapa anatafuta kazi, akipita interview hii anapewa kazi.

Ni katika huduma ya kenya wafanyakazi wakiwa hapo, wale wahuduma wa serikali pia wamesimama mbele wakieleza kitu jinsi wanavyo taka kusaidiwa hapa na kujisaidia wakiwa wanasikiza vizuri pia.

Huduma ni sekta muhimu sana katika maisha ya kenya, na kenya hufaidika sana na hii center hii. Mtu anapofika hapa huenda kujieleza ,unaona wafanyikazi wamevaa barakoa na hata wenye ambao wanahudumiwa na kadhalika.

Ni sekta ya huduma kenya ambapo mwanadamu ama mwananchi anaenda kujisaidia ,anapotaka ama anapokumbana na shida yeyote kuhusiana na maisha yake ya masomo ama anataka kujaza kitambulisho na hali kadhalika

Wanariadha wakiwa wamefurahi sana, wakiwa wamebeba boli zao. mpira yao, na kuashiria kila mtu akiwa ameandikiwa nambari yake hasaa ili kujua nani ambaye amefunga amesaidia timu. Hapo naona wakiwa wamefurahi sana, wako tayari kukidhi haja zao.

Serikali imeweka sekta ya huduma katika nchi ambayo inawasaidia maisha yao. Kama mtu anapotaka pasipoti kuenda nje ya kaunti yake lazima afike sehemu kama hii asaidike. Unaona kuna rununu na tarakilishi mbalimbali kujisaidia nafsi zao.

Ni wachezaji wakiwa katika hali yao ya kucheza. Wako katika uwanja wakiwa hapo juu wakiwa na mashabiki wao maalum wanashangililia wao ili wapate motisha ya kucheza hiyo mpira. wakiwa wanakimbizana mmoja baada ya mwingine.

Kuna mashabiki wa Gor Mahia ambao ni wa Kenya. Wanariadha wanajitokeza hapa, wakiwa na mashabiki wao wanaonyesha kwamba, wako radhi kushangilia watu wao wa Gor Mahia.

Raila odinga miongoni, ama ni mkubwa wa party ya ODM katika nchi ya Kenya, pia unaona wafuasi wake wakubwa wakimsindikiza anapowasilishwa mahali.

Mwananchi anapotaka kuondoka kaunti yake apaswa kutafuta passport ya aina hizi. kama anataka kuenda nchi fulani mwananchi hapa anapata pasipoti. Kama ni nchi ya East africa au zingine.

Serikali ni muhimu sana katika maisha, jaji mkuu wa Kenya ndio hucheza nafasi kubwa ya kuelekeza wanachi wanapokosea mahala fulani bila kujali rangi na ubaguzi yoyote.

Naibu wa rais ambaye amestaafu aliyetolewa Rigathi Gachagua ako katika sekta ya huduma ya Kenya akiwa ameandamana na vikosi yake.

Hapa ni mwanachi amefika kwa huduma ya Kenya akiwa na karatasi yake ya kuonyesha kwamba anataka kupata paspoti akiwa hapo anaenda kupatiwa tarehe maalum ambayo anajulikana hiyo atapata lini hiyo paspoti yake, labda analipa pesa hapo.

Inaonekana kwamba washabiki wamekutana hapa wakishabikia mtu wao, ima akuwe katika siasa, ama ni mpira, wakiwa na vifaa maalum ya kupiga kelele ama kushangilia mtu.

Ni mwanariadha, wa kucheza, ni wa kuruka, anawekewa kipango fulani ama kipimo, ambao anaambiwa unafaa kuruka kuanzia hapa hadi huku.

Sehemu ya huduma hucheza nafasi kubwa katika nchi. Huduma ndio mwanadamu ama mwanachi anapohitaji shida yoyote kuhusiana na maelezo ya jinsia ya Kenya au zaidi hufika hapo na kujisaidia kwa haraka sana. Anapofika hapo anapatana na askari ama anapatana na mfanyikazi ambaye anamhudumia mara hiyohiyo.

Inaashiria kwamba wanariadha mahala fulani ambayo ushindi yao wameamua kukodisha gari kuzunguka katika sekta ya tauni yao wakiwa wanaongozwa na baadhi ya wanariadha wengine wako juu ya gari.

Mtu anapohofia kwamba maji inaweza isha katika nyumba yake, anaweka tanki kama hii na kuhifadhi maji ili kutumia wakati anapotaka. Maji hapa inahifadhiwa katika hiyo tanki na mtu apate kutumia wakati atakapoona maji imeisha katika nyumba.

Ni shughuli ya wanariadha ambapo watu wamejitokeza kama mashabiki kama inapoonyeshwa hapa Bandari fans ni timu moja mojawapo ambao wanashindania katika hiyo mpira.

Ni talanta kukuza hapa. Wasichana hawa wakifanya ukuzaji wa talanta yao. Kando na wanaume pia kukuza hio mchezo ya kandanda au mchezo ya aina gani, wasichana pia hufanya kazi kama hiyo ya boli. Ya kurusha boli kila mtu kudhani kufunga mwengine.

Wananchi wakiwa wamepanga foleni katika huduma ambayo kila mtu amekuja kwa shida zake kujieleza. Wanahudumiwa mmoja baada ya mwingine ilikujua zaidi shida zao ni zipi.

Mtu hapa amefika katika mbele ya huduma mbele ya mfanyikazi akiwa amevaa glasi ya macho. Mtu hapa anachukuliwa mikono zake na kuangaliwa kwamba kama ashawaifanya makosa katika nchi, ni kitu muhimu sana.

Huyu ni mhudumu wa serikali katika nchi ya Kenya, wananchi wako katika foleni, wafanyikazi wako hapo, wamama wakiwa wamebebana na watoto wao, wengine washamaliziwa wakiwa chini ya miti.

mtu anauza mayai hapa akiwa ako chini ya kifaa maluumu ambaye ni mama huyu ambaye anaitwa Milicent Omanga akiwa mwingine ameva sare yake ambaye iliochorwa nyuma yeye mwenyewe ni njia ya wanasiasa

Ni sekta ya huduma ya Kenya. Mtu kama anataka kujitengenezea kikundi chake maalumu anapata katika sekta ya sita na mengineyo. Mtu akifika hapa anaenda na anaelekezwa vizuri.

Ni katika huduma ya M-pesa, hapa nayo mtu anafika hapo, kama uko na post-pay huduma, ikiwa imeandikwa hapo hakuna mtu anakubaliwa kuhudumiwa bila kubeba kitambulisho chake.

Majaji wakuu wa Kenya wakiandamana na wageni wengine wamekutana hapa kueleza moja au lingine. Hapa mkubwa ni IJ Koome ambaye ndio mkubwa wa korti yote ya Kenya ambaye anawashauri.

Bado ni sekta ya watu wa mashambiki wa aina ya Kenya wakiwa wamevaa vifaa maalum ya kuonyesha kuwa wao ni mashambiki kutoka wapi. Nguo zao pia zikiwa zinaonyesha rangi ya alama ya Kenya au bendera yao.

Mwananchi huyu akona furaha sana sababu ameenda kuzuru katika sekta ya huduma na kuchukua paspoti yake rasmi sasa amejipiga picha hapa magari zingine ziko hapo nyuma, akona furaha sana amepigwa picha.

Sehemu ya huduma ni sehemu kubwa na muhimu sana katika nchi. Wananchi wanaenda kupeleka malalamishi yao wanapoitaji visa na salakilishi yote muhimu sana, kama sehumu ya vitambulisho na muhimu kadhaa. Wanafika hapa na kujisaindia. Kunakuwa na ulinzi, askari kama unavyoona.

Mwananchi amefika hapa na kuomba kurudishiwa na kupewa kitambulisho chake. Kitambulisho hiki kinasaidia mwananchi kwamba kujulisha yeye ni mkaazi na mzaliwa kwao. Imesaidia mtu kukaa usalama katika nchi yake.

Ni katika serikali huduma yao wafanyikazi wako katika line , wako katika mkutano maalumu wanaelekezwa jinsi wanaoweza kurahihishia kazi wafanyikazi au wananchi.

Kinara wa ODM Raila Odinga akiwa ameambatana, akiwa na mwenzake hapo, kusaidiwa hali ya kuchukua mkono ama kuchukua nini katika huduma yake, hapa ni kwa huduma, anahudumiwa.

Ni katika huduma ya wananchi, wanahudumiwa hapa wakiwawanapanga foleni, anafanyiwa wanavyotaka mmoja baada ya mwingine hapa kwa bei nafuu na vile vitu vingine vya pesa hakuna kulipa.

Wanaridha wafurahi sana baada ya kuchukua cup hili. Wamefanya mengi zaidi wakiwa wameamdanama na mashambiki wengine. Wanafurahi sana baada ya kupatiwa na kutunzwa zawadi hili.

Wananchi wameweza kufika katika huduma wakiongojea kuhudumiwa moja baada ya mwingine wakiwa wafanyakazi na wananchi wengine wamekuja kuhudumiwa wamevaa barakoa kwa sababu ni katika mazingaio katika ofisi ya serekali.

Vitambulisho hivi viko tayari kuregeshewa na kupewa wenyewe. Mwanadamu ama mwananchi anapotaka kuchukua kitambulisho ueda mahala kama hapa na kuuliza kama kitambulisho yake iko tayari.

Karatasi au cheti ya kuzaliwa katika nchi fulani. Hii ndiyo inaonesha kwamba wewe ni mugwana wa hii nchi. Wanapewa hii cheti kuipata kuirahisishia kwako kitambulisho.

wafanyikazi wako hapa kuhudumia wananchi, baadhi ya wanachi wakiwa wamevaa kazi yao. Kama kawaida wamevaa barakoa. Hiyo mwenye anahudumia akiwa amevaa barakoa anawachukulia mikono.

Wasichana hawa wanacheza michezo yao ya kucheza boli ama mpira wakiwa wamevaa sare tofauti tofauti ili kuwatofautisha zaidi. Ni muhimu sana pia kwa mwili yao.

Wananchi wamepanga foleni, wafanyakazi katika sekta ya serikali ya huruma pia wakiwa hapo. Wananchi wanangoja kuhudumiwa ifaavyo wakiwa na shida fulani kila mmoja anataka shughuli yake itimizwe.

Ni wanariadha ambao ni wachezaji wakiwa wamevaa, wengine wamepaka rangi, wengine hapo imeandikiwa Kenya. Hapa ni mashambiki sugu sana ya nchi ya Kenya.

Wananchi wakiwa wametembelea sector ya serikali wakiwa wanataka huduma, wanaomhudumia wakiwa wanandika pale vitu wakiwa na makalamu zao wako radhi na tayari kuhudumia wananchi shida zote ambazo..

Na katika sekta ya serikali miongni mwao ni huduma. Huduma ni mahala pema katika serikali. wafanyikazi wakiwa wamevaa sare zao za kazi ambayo inajulikana kwamba ni kazi katika huduma ya center.

Ni wanariadha na wachezaji, kuna mmoja ameandikiwa Kenya mwingine ni mwenye ambaye anashindana naye akiwa amesimama mbele yake ili amzuie. wakiwa wanaonekana wamechoka sana hata wakiwa wanatoa sweating hapo.

Mkuu wa jaji ya Kenya, inapofanyika makosa na mtu anapofanya kesi yeye ndio afaa kuchukua jukumu hilo na kufanya hiyo kesi ya kwamba kesi imeisha salama na yeye ndio ataona ya kwamba haifai kufanywa hivi inapaswa kufanywa hivi mtu apewe haki yake inapotakikana.

Ni wachezaji wa KDF Ulinzi Stars anaitwa Salviani akiwa anatuzwa na mkuu wa treasury John Mbadi, anamtuza zawadi yake.

Ni washambiki ambao wako katika uwanja. Kazi yao haswa hapa ni kuwapatia motisha na kuwapatia nguvu na kuwashangilia wafuasi wao ambao wanachezea side yao ama sehemu yao.

Serikali bado hucheza nafasi kubwa katika mwanadamu maisha nchi yake. Unaona wafanyikazi wanapovaa barakoa wao pia wanajitahadhari kujieka kwa shida kama homa na fulani. Mwanadamu anajichunga sana kutokamana na magonjwa.

Ni katika uwanja kuu ya Nyayo Stadium. Hawa ni mashabiki sugu wa timu hii wakiwa wanataka kushangilia na kupatia motisha kwa sababu wamekuja kuwasaidia na kuwashabikia watu wao.

Ni karatasi maalum ya mtu ambaye anataka kutuma ama ombi la kupata passpoti, hii nayo ni copy ya mteja anabaki nayo. Hii inasaidia unakuja kuchukua wapi ama utalipa wapi.

Ni wachezaji wa mpira, kutoka nchi ya Kenya. Kila mmoja wapo ameandikiwa namba yake hapo mbele, bendera ya Kenya ikiwa imeandikwa pale, viti ambao imetengwa ambayo ni ya mashabiki pia zikiwa pale. Wako tayari kwa kucheza.

Ni wanafunzi takriban kumi na moja wakiwa wengine wamekaa, chini wakiwa wamesimama, ni aina ya kike wote. Ni ligi kuu ya chapa dimba inataka kuchezwa.

Huyu ni mwanafunzi ambaye amewasili kufika mwisho wa masomo yake akiwa anaapishwa mbele ya majaji wengine yakuwa amefika pahala alikua anataka.

Rais Uhuru Kenyatta akiwa ameandamana na wafuasi wake ambao wanamshabikia usiku na mchana katika siasa. Rais wa jumuiya ya Kenya wa nne na alikuwa mtu muungwana sana.

Mwananchi ameweza kuwasili mbele ya huduma, katika huduma, ambaye anajieleza shida zake huenda anataka kitu kama kitambulisho, passport , halikadhalika, na mfanyikazi hapo anamskiza.

Tunaweza ona mkuu wa kenya William Samoei Ruto, akiandamana na naibu wake Rigathi Gachagua pamoja na wajaji wakuu. Hapa inaashiria kwamba wana neno kubwa nzito ambayo inaangaziwa hapa.

Kiriaga ni mpira ni kitu muhimu katika maisha vijana, hukuza talanta ya kila mtu, wavijana hao wanajitokeza mbele ya mashabiki wao kujifurahisha baada kupata ushindi kutoka timu yote.

Mchezo ya wanawake, kando na wanaume pia kucheza wanawake pia hujitokeza na kujifurahisha katika kiwanja. Watu hawa wancheza mpira ya mikono yajiktokeza. Pia wako na juu wenzake wamekaa hapo wakiwashangilia wakiwa na barakoa.

Wananchi wamejitokeza kwa furaha wima kumkaribisha mwanahabari au mwanasiasa ama wakifanya maadamano kwa kusudi wakiwa wamebeba na kuonyesha nchi yao.

Ni katika uhuduma wa serikali wakiwa wamevaa sare zao ya rasmi. Hapa ndiyo mtu anapata huduma yake kwa urahisi bila pesa au pesa nafuu sana. Mwananchi anafika hapa na kusaidiwa kwa haraka sana.

Huyu ni mama jenga, mama jenga akiwa amepigwa picha akiwa amesimama, akiwa ameandika kizungu hapo ya kwamba anasimama kwa sababu ya usalama. Usalama ndio anatangaza hapa tarehe ya nane mwezi wa nane mwaka 2017.

Ni katika Huduma ya Kenya hapa wafanyikazi wako hapo wakiwa wanahudumia wananchi. Wananchi pia wakiwa katika foleni moja baada ya mwingine. Pia iko maafisa wamezuru hapa wakiwa wanaeleza ni kazi gani.